Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Ikiashiria kilimo cha kisasa. Kati ya safu za mimea kuna mifumo ya umwagiliaji na matone yenye mabomba meusi, yaliyonyooka ardhini. Yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo, na kwa mbali kuna watu wachache wakifanya kazi shambani.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa kilimo unaojulikana kama centre pivot irrigation system . Mfumo huu una mabomba marefu yaliyowekwa kwenye magurudumu yakizunguka sehemu, huku yakinyunyuzia maji kwenye shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu. Tunaona mawimbi ya maji yakinyunyizwa kutoka kwenye bomba, ikionyesha jinsi mfumo huu unavyotumika kumwagilia mazao ya ufanisi.

Shamba la kisasa limetayarishwa vizuri kwa ajili ya upanzi. Matuta marefu yamenyooshwa kwa ustadi kwenye udongo mwekundu, kila tuta limewekwa mpira mweusi wa mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kuhakikisha matumizi bora ya maji. Baadhi ya miche na kijani imeanza kuchipua kuashilia mwanzo wa msimu wa upanzi. Kwa nyuma mstari wa miti mirefu unafanya mandhari hii ya kilimo cha mpangilio ionekane wakuvutia.

Eneo la shamba ambapo mtu mmoja ambaye ni sehemu yake ya juu ya mwili tu inaonekana. Ameketi chini kwa mfumo wa umwagilia. Maji yanarushwa juu kwa nguvu kutoka kwenye bomba yakinyunyuza eneo lote. Mimea midogo ya kijani inakua kwenye udongo meusi ukiashiria ukuaji. Mazingira yaonekana kuwa ya ukungu labda kutokana na unyevunyevu. Inatoa hisia ya juhudi za kilimo na matumizi wa maji kwa ufanisi.